Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu, huku mteja jinsia ya kike amesimama karibu na rafu, akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka ni tulivu yanayovutia wapenzi wa kusoma na kujifunza kila siku.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi sana, imepamba kwa sehemu ya michezo yenye bembea za rangi tofauti, ambayo watoto wanaotumia kujipatia raha, vyote vikiwa katika mpangilio mzuri unaovutia na kuhamasisha mazingira ya kujifunza.

Darasani mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, akifundisha kwa makini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao, mazingira ya darasa ni safi lenye muangaza wa kutosha, yaki thibitisha ukuaji ya elimu ya msingi bora.

Majengo ya shule ya msingi yaliyoezekwa na paa jekundu, yamesanifiwa vizuri yakizungukwa na mazingira masafi yenye maua yaliyopandwa kwa mpangilio na miti mirefu. Huku uwazi ukiwepo kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto, ukiakisi mazingira bora ya kujifunza.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

Kitabu cha somo la kemia cha sekondari, chenye jalada la rangi ya bluu na njano, huku juu yake kikiwa na picha ya mtu akitumia vyombo vya maabara, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidida elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha. Ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri. Inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi, kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbali mbali na jinsia ya kiume na kike wamekaa katika madawati yaliyopangwa vizuri sana, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao anaefundisha kwa kutumia sauti taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, wamekaa nje kwenye vibweta wakijisomea kwa kujadili kwa furaha kwa kutumia kompyuta mpakato. Wanaonesha mazingira ya kujifunza kwa ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa kwa utulivu darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa makini kwa kutumia sauti na ubao mweupe, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume na raka mbalimbali, wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya viti darasani, wakisikiliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele yao, anae fundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wameketi nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani huku wakijisomea, wengine wakitumia simu na wengine kompyuta. Wanajisomea katika mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi sana ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wamekaa ndani ya darasa kubwa kwenye viti, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia sauti, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma ya nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani, huku wamevalia barakoa ili kujikinga dhidi ya magonjwa na kulinda afya zao. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao aliyavalia shati la bluu, anayefundisha kwa kutumia sauti. Taswira hii inaaksi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha, wakimsikiliza kwa umakini mwalimu mbele yao anayefundisha kwa kutumia sauti, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.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

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya rangi nyekundu na mwingine amevalia tisheti, wanaendelea na zoezi la kutengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, waliovalia makoti ya bluu, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa, wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo, yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa darasani juu ya viti na mbele yao kuna meza nyeupe, wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa wakipata mafunzo ya vitendo yanayo wandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa la elimu ya ufundi wanafunzi wameketi kwa utulivu huku wamevalia makoti ya bluu, wamekaa wakiendelea na shughuli ya kutengeneza vifaa mbalimbali kama vile simu, kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.